Wachezaji wa mpira wa kandanda kwa watu wenye ulemavu wa mguu, wanang'ang'ania mpira ambao uko hewani. Wamevalia sare zenye rangi mbali mbali ikiwemo samawati na nyeupe. Kando yao kuna mtu aliyesimama na kuwatizama.

Mlingoti mrefu mwenye rangi nyeupe unaonekana. Umezingirwa vizuri na ua ambalo limechongwa. Mbele yake kuna tenki la maji lenye rangi nyeusi. Chini kuna nyasi mbazo zimechanuka na ni za rangi ya kijani kibichi.

Maabara ya tarakilishi zimepangwa vizuri kisha kuzimwa . Kuna viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe ila havina watu. Kando kuna vitabu vilivyopangwa na ubao ambao unaonekana na hauna maandishi yoyote.

Mwanamke kwa jina Asiya Sururu Mohammed ameketi kwenye kiti. Mwanamke huyu ana ulemavu wa miguu zote miwili. Ni wa asili ya Kenya na amezaliwa Mombasa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili.

Mwanariadha mlemavu wa miguu akiwa amekalia kiti chenye magurudumu matatu. Yupo uwanjani labda kufanya mazoezi. Amefumua nywele zake na kuziachilia. Amevalia nguo zenye rangi tofauti ikiwemo nyekundu na nyeusi.

Jengo linaloaminika kuwa madarasa, limejengwa kwa matofali na kuezekwa kwa mabati. Kuna ua ambalo limechongwa na lina rangi ya kijani kibichi, Mbele yake ni nyasi zilizochipuka na vilevile za rangi ya kijani kibichi.

Mwanaspoti wa mchezo wa kuogelea akiwa majini. Amefunga kitambaa cheupe kichwani. Mkono wake wa kushoto umejishikilia kwenye ukuta maalum. Kando yake kuna vifaa maalum vyenye rangi nyekundu.

Mwanaspoti wa mchezo wa kuendesha baiskeli amevalia miwani na kofia maalum. Kando yake kuna mimea ambayo imechanika na ni ya rangi ya kijani kibichi.

Tarakilishi nyeusi zimepangwa vizuri kwenye meza kisha kuzimwa. Kuna viti vya rangi nyeusi vilivyoundwa kwa plastiki. Chini sakafuni ni kusafi. Mlango wa kuingia kwenye chumba hiki umefungwa.

Dawati na viti vimepangwa kwenye chumba kinachoaminika ni darasa. Kuna karatasi zilizowekwa juu kwenye dawati hizo na vitabu ambavyo viko pembeni na vimepanga. Dirishani kuna shuka ambazo zimeziba madirisha.

Watu wenye ulemavu wanaonekana wakicheza mpira uwanjani. Wamevalia sare au magwanda ya kufanyia mazoezi. Nyuma yao kuna ukuta ambao umezingira uwanja huo, labda kwa ajili ya usalama.

Wachezaji wenye ulemavu wa miguu wa mpira qa soko kwa wanaume. Wamesimama na wameshikilia mikongojo yao. Wamevalia sare zao rasmi zenye rangi nyuesi na nyekundu. Chini, kuna nyasi zilizoota na ni za rangi ya kijani kibichi.

Mchezaji wa mpira wa soka wa wanawake walio walemavu wa miguu. Amevalia sare yenye rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Yupo uwanjani na ameshikilia mikongojo inayomsaidia kutembea.

Mlango umefungwa, kuelekea kwa chumba au maabara ya masomo mawili. Ikiwemo Kemia na Biolojia. Kuna bango la karatasi ambalo limechanika na lenye maandishi ya kwamba uvalie maski .

Wanariadha wanne wa Kenya wanaonekana wakiwa kwenye uwanja. Wawili ni wa jinsia ya kiume na wamenyoa. Mmoja wao ni mrefu, wengine ni jinsia wa kike na wamesonga nywele ,mmoja amevaa jezi yenye ishara ya kwamba ni mkenya.

Jumba refu aina ya ghorofa, lina bustani nzuri ya maua yenye rangi ya kijani kibichi, milango yake imefungwa lina sehemu ya kupanda kutoka ghorofa moja hadi nyingine.

Kamati ya michezo ya watu wenye ulemavu mbali mbali, wakiwa wameshikilia hundi ya benki yenye dhamana ya shilingi milioni tano. Kuna wale ambao wamesimama na mmoja mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Jengo aina ya ghorofa ambalo lina sehemu ya kupanda kutoka ghorofa moja hadi nyingine. Lina rangi mbali mbali. Kando kuna ua lililochongwa vizuri na ni la rangi ya kijani kibichi. Chini sakafuni kumeundwa na seruji na ni kusafi.

Ukurasa wa juu wa kitabu cha Kiswahili kwa wanafunzi wa gredi ya pili. Una michoro na picha mbalimbali. Wanaume wawili wamepanda farasi huku wakiwa wanaikimbiza. Kando yao kuna ua lililojengwa kutumia miti na mbao.

Aliyekuwa waziri wa elimu nchini Kenya Ezekiel Machogu amesimama huku akiwa amevalia suti. Mbele yake kuna microphone ishara ya kwamba alikuwa anatoa hotuba yake kwa wanafunzi au wazazi.

Mlingoti umezingirwa na ua ambalo limechongwa vizuri. Mbele yake kuna tenki la maji lenye rangi nyeusi. Chini kuna nyasi zilizochipuka zenye rangi ya kijani kibichi.

Mwanariadha Wesley Kimeli Sang, mwenye asili yake nchini kenya. Kuzaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne na anashiriki mbio za watu wenye ulemavu manake ana ulemavu kwenye mkono wake wa kulia.

Mtu amekalia kiti cha magurudumu cha walemavu. Mkono wake wa kulia umeshikilia gurudumu moja. Mkono wake wa kushoto umewekwa juu ya vitabu ambavyo viko kwenye mapaja. Mkononi amevalia saa.

Jumba aina ya ghorofa, lina sehemu ya kupanda kutoka ghorofa moja hadi nyingine. Kuna ua ambalo limechongwa vizuri na ni la rangi ya kijani kibichi. Sakafu yake imeundwa kwa seruji na ni safi.

Wanariadha kutoka nchini kenya akiwemo Fredrick Omanyala wamevalia nguo zenye rangi mbali mbali ikiwemo nyekundu na nyeusi. Kuna wale ambao inaaminika ni walemavu na wameketi kwenye viti vya magurudumu. Mmoja wao mwanamke ameishika bendera ya kenya na kuinua juu.

Mwanaspoti wa mashindano ya baisikeli kwa watu walemavu wa miguu anaendesha baisikeli. Kando yake kuna kichaka ambacho kina miti yenye rangi ya kijani kibichi. Amevalia kofia na miwani maalum.

Wachezaji wa mpira wa soka wa wanaume wenye ulemavu wa miguu wakiwa uwanjani. Wamevalia sare zenye rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe na kijani kibichi. Mmoja amefuga nywele ndefu na anakimbia kuelekea pahali mwenzake yupo na mpira.

Darasani kuna viti na dawati. Kuna vile ambavyo vimeundwa kutokana na mbao na vile ambavyo vimeundwa kutokana na plastiki. Ukutani kuna ubao ambao ni mweupe na hujaandikwa neno lolote. Kisha kuna tarakilishi ukutani ambazo zimepangwa.

Mwanaspoti wa jinsia ya kike nchini Kenya akiwa kwenye chumba cha kufanyia mazoezi. Ameketi chini kisha mkono wake wa kushoto umeushika mguu wake wa kulia. Amevalia tisheti yenye rangi nyekundu na long'i yenye rangi nyeusi.

Uwanjani kuna vifaa vya kuchezea vya watoto. Umezigirwa na ua lililojengwa kutumia mabati. Kwa mbali kuna nyumba nzuri ya kisasa ambayo imejengwa. Chini kuna nyasi zinazochipuka na ni za rangi ya kijani kibichi.